Ndizi zinazoonekana ni za aina za ndizi za kupika zinazojulikana kama ndizi za kijani. Zinaonekana bado mbichi zikiwa na rangi ya kijani kibichi na zimepangwa kwa wingi katika mikungu mikubwa. Hizi ndizi hustawi vizuri katika maeneo milimani yenye unyenyevu.

Hili ni chujio la plastiki, la rangi ya kijani likiwa na mabonge ya maziwa yaliyo ganda, pamoja na kijiko ndani yake, inaonekana kama mchakato wa kuchuja au kutengeneza bidhaa, ya maziwa.

Mwanaume aliyevaa vazi ya kazi ya rangi ya bluu anakamua ngombe mwenye madoa meusi na meupe . Mwanaume huyu ameketi chini karibu na kiwele cha ngombe huku akikusanya maziwa.

Hizi ni mitungi mikubwa ya chuma za kuhifadhi maziwa ikiwa zimepangwa mbele ya jengo lenye mlango wa rangi ya kijani mtu aliyevaa mavazi kazi ya rangi ya bluu anaonekana akimiminia maziwa hayo.

Mtu huyu ameinama chini na anakamua ng'ombe wa kahawia akimimina maziwa kwenye ndoo ya bluu. Mtu huyo amevaa shati la machungwa na sketi yenye mistari ya rangi tofauti na eneo ni la vijijini lenye ardhi ya udongo na nyasi kidogo nyuma

Hapa kuna ng'ombe wawili. Wamelala chini kwenye nyasi za kijani. Ng'ombe aliye karibu ni wa rangi ya kahawia na mweupe, akiwa amelala ubavuni huku pembe zake zikionekana.

Watu hawa wanaonekana wakigawa chakula kwenye bakuli za plastiki zenye rangi ya kijani na buluu. Kuna mikono imeshikila bakuli na mingine ikitumia kijiko kikubwa cha chuma kuchota chakula kinachoonekana kama wali mweupe.

Hili ni shamba la migomba ya ndizi, yenye majani makubwa ya kijani ikiwa zimefunikwa na wavu au paa la chuma juu yake labda kwa ajili ya kulinda mimea dhidi ya upepo mkali au wanyama

Hizi ni ndizi zilizoiva zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye meza au sehemu ya kuuzia sokoni. Nyuma yake, kuna wachuuzi na wateja ikiashiria eneo la soko au mtaa wa biashara wenye shughuli nyingi.

Hapa kuna mashine ya kukamua maziwa ikiwa imeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe. Maziwa yanapitia kwenye mrija wa plastiki, na kuingia kwenye chombo cha chuma cha kuhifadhia. Mandhari yanaonyesha banda la kisasa la ng'ombe wa maziwa, ambapo mbinu ufugaji wa kisasa vinatumika.

Hizi ni migomba mirefu yenye majani makubwa ya kijani ikiwa imepandwa kwenye eneo lenye miti mingine mikubwa nyuma yake migomba hii inaonekana kuwa katika shamba yenye rutuba na baadhi ya majani yana alama za kuchanika kutokana na upepo au wadudu.

Huu ni mkono wa mtu umeshika mikia kadhaa ya ndizi ambazo zimevuliwa maganda na zinaonekana kuwa mbichi. Nyuma yake kuna ndizi zingine bado zina maganda.

Mwanamke huyu amevaa fulana nyekundu akipanga au kuuza ndizi kwenye soko. mbele yake kuna mikungu mingi ya ndizi za rangi za njano. nyuma yake kuna watu wengine na mabanda ya soko.

Huu ni mzigo mkubwa wa mgomba wa ndizi mbichi za kijani ukiopakiwa juu ya gari nyeupe. Migomba hiyo bado ikiwa na baadhi ya majani yake ya kijani na imefungwa pamoja, tayari kwa kusafirishwa. Mazingira yanaonyesha eneo la mashambani au vijijini ambapo ndizi hizo huenda zinasafirishwa kuenda sokoni.

Hili sufuria, lina mchanganyiko wa rangi ya njano na nyeupe, inaonekana kama maziwa yalio ganda, au kuchemshwa kwa ajili ya kutenge, kutengeneza jibini au siagi, kuna kijiko cha mbao, ndani ya sufuria kinacho tumiwa kuchanganya mchanganyiko huo.

Kuna wanaume wawili wamevalia kofia nyekundu na nguo za kazi wakimiminia maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye kifaa cha kuchuja au kusafisha. Nyuma yao kuna mitungi mingi ya kuhifadhi maziwa na inaonekana wako ndani ya jengo la kiwanda cha ukusanyaji wa maziwa.

Kuna mwanamke, aliye shambani kati ya migomba, akiminya ndizi mbichi, mbele yake kuna maganda ya ndizi, yaliyokusanywa, na pembeni kuna kifungu cha ndizi, zilizomenywa, zikiwa zimeekwa, juu ya majani ya migomba.

Hili ni sufuri kubwa lenye kiowevu cha rangi ya crimu au manjano hafifu ambacho kinaonekana kuwa uji au supu inayochemka juu yake kuna kijiko kikubwa cha kuhudumia cha rangi ya kijivu kikiwa kimechota sehemu ya kiowevu hicho.

Huku kuna mtu aliyevaa buti za raba na sweta ya buluu akiwa amesimama karibu na uzia wa mbao akiwalisha ngombe walioko upande wa pili wa uzio ,nyasi mbele yake inaonekana kuwa sehemu ya malisho au shamba ndogo la mifugo.

Hawa ni ndama wa rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamesimama kwenye banda la mifugo, wapo karibu na uzio wa mbao na wa chuma na banda linaonekana kuwa sehemu ya shamba au kituo cha ufugaji.

Mkulima huyu aliyevaa shati ya rangi ya zambarau, na kofia akiwa yumo shambani akivuna mahindi. Anashikilia punje ya mahindi iliyomo kwenye ganda, huku akitabasamu.

Hapa kuna mikungu ya ndizi mbichi iliyokusanywa pamoja inaonekana kama ndizi hizo zimevunwa hivi karibuni kutoka shamba na zinaweza kuwa zinajiandaa kupelekwa sokoni au kuifadhiwa kwa mda fulani hadi ziwe tayari kwa matumizi.

Hili ni mzabibu mkubwa wa ndizi mbichi za kijani zikiwa bado zimeunganishwa kwenye shina la kuzunguka na majani ya mgomba wa ndizi linaonekana ni kama bado lipo shambani.

Wanawake hawa, wanahusiana na shughuli ya kugawa au kuandaa chakula, hasaa kinywaji au uji mweupe, uliowekwa kwenye vyombo vikubwa vya duara, vilivyotengenezwa kwa mbao na plastiki. Mwanamke mmoja amekaa upande wa kulia, akiwa amevaa sketi ya bluu na shati la mistari, huku mwingine katikati akimiminia kinywaji hicho, kutoka kwenye chombo cha chuma.

Ng'ombe wawili wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamelala kwenye ardhi kavu isiyo na majani, ng'ombe mmoja amelaza kichwa chake upande chini huku mwingine akiwa karibu nayo, wote wanaonekana wametulia na kupumzika.

Migomba imepandwa kwa mstari wa utaratibu mzuri na inaonekana kuwa ya kijani kibichi ikiwa katika mazingira ya udongo mwekundu uliyo na rotuba . Kuna nafasi katika mistari ya migomba ikionyesha kuwa shamba hili lina linatunzwa vizuri na lina fuata kanuni Bora za kilimo cha migomba.

Hili ni shamba la migomba lililopangwa kwa mstari lenye majani mengi ya kijani kibichi. Mchanga unaonekana wazi kwa mistari ya migomba na mwanga wa jua unapita kupitia majani ishara ya mazingira safi na yenye afya ya kilimo ya ndizi

Mkulima huyu ameshika na kuangalia makundi ya mahindi yaliyo pefuka. Makundi mengi ya mahindi yamewekwa chini juubya udongo huenda yakiwa yamekawishwa. Mkulima huyu anaonekana kutumia mkono wake kuchunguza ubora wa mahindi hayo. Hali ya mazingira unaonyesha shughuli ya baada ya kuvuka shambani.

Zao hili la mahindi limeshambuliwa na wadudu au magonjwa. Ganda la mahindi limefunguka na punje zimeoza au kukuliwa na kunza wa mahindi au kuharibiwa na fangazi kama kutu au ukungu.

Hapa kuna watu wakiwa shambani, wanahesabu au kuandaa mikungu ya ndizi ambazo zinapangwa juu ya majani ya migomba, wanaonekana wanajihusisha na shughuli ya kilimo au biashara ya ndizi.

Hili ni shamba lenye mimea ya migomba iliyopangwa kwa mstari. Udongo unaonekana ukiwa umelimwa vizuri na kuna nafasi katika mstari ya mimea. Ikionyesha kuwa shamba linatunza kwa ajili ya kilimo cha ndizi.

Hili ni soko la matunda, hasa ndizi za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa wingi. Ndizi za rangi ya njano na za kijani ziko wazi zikiwa zimewekwa kwenye meza au vifaa vya kuuza.

Mtu huyu amevaa koti jeupe la maabala, barakoa, glavu za buluu na kofia za upasuaji. Anaonekana akifanya kazi kwenye maabala akipima au kuchanganya kemikali kwenye chombo kidogo huku vifaa vingine vya maabala vikiwa mezani mbele yake.

Hili ni shamba la ndizi lenye majani ya kijani kibichi na makundi ya ndizi kwenye kwenye mimea , kuna njia ya udongo inayopita katikati ya shamba na mtu mmoja anaonekana akiwa mbali kwenye njia hiyo.

Hapa kuna mtu anayekama ng'ombe maziwa kwa mikono akiwa ameketi chini ya ng'ombe huku akikusanya maziwa ndani ya ndoo ya chuma. Hii shughuli ya ukamaji wa maziwa ambayo ni sehemu muhimu ya kilimo na ufugaji wa mifugo.

Mtu huyu amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya njano na begi la dawa mgongoni. Anaonekana akinyunyizia dawa kwenye ng'ombe. Hii inaonekana kuwa shughuli ya kudhibiti wadudu au kuzuia wagonjwa kwa mifugo. Kama vile kuuwa kupe au wadudu wengine wanaoweza kuathiri afya ya ng'ombe.

Kuna ng'ombe kadhaa kwenye banda wengine wanakula machani yaliowekwa mbele yao wengine wakiwa wamejilaza, ng'ombe hao wanaonekana wakiwa katika zizi lenye paa na mwanga wa mchana kuingia kupitia madirisha.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa kando ya barabara ya udongo wakihusiana na shughuli ya maziwa. Mmoja amesimama karibu na pikipiki iliyobeba vyombo vikubwa vya chuma vya kuhifadhi maziwa na ndoo ndogo, huku mwingine akiandikisha taarifa kwenye karatasi au daftari.

Hizi ni mashuke ya mahindi yaliyofungwa pamoja na kutundikwa ukutani huenda kwa ajili ya kukauka au kuhifadhi, ukuta unaonekana kutengenezwa kwa mbao za giza, na chini ya mashuke hayo kuna chupa ndogo ya plastiki ya rangi ya njano labda ikitumika kama chombo cha matumizi nyumbani .

Hili ni rundo kubwa la nafaka , au mazao yaliyo kaushwa likiwa limewelwa shambani juu ya blanketi, zenye mistari ya rangi, watu kadhaa wamesimama pembeni wakitazama huku, mwingine, akiwa juu ya rundo, wakisambaza mazao haya kwa kutumia koleo au kifaa cha mkono.

Shada la ndizi mbichi linaonekana liki ning'inia kutoka kwenye mmea wa migomba. Majani makubwa ya kijani yamezunguka shada hilo yakifunika sehemu. Ndizi zina umbo refu na rangi ya kijani kibichi ikionyesha kuwa Bado hazijeiva.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe na imewekwa kwenye chupa au mtungi maalum wa kukusanya maziwa. Haya ni mazingira ya banda la kisasa la ng'ombe ambapo wanyama pia wanapewa chakula wakiwa kwenye nafasi zao.

Kuna kifaa cha plastiki chenye umbo la silinda kilichojaa maziwa meupe. Kifaa hicho kimeunganishwa kwenye bomba na nyaya zilizosaidia katika shughuli ya kukamua. Sehemu ya nyuma inaonekana kama banda la ng'ombe la maziwa.

Huku kuna mfanyakazi, aliyevaa koti jeupe la maabara, akiwa katika chumba cha maabara. Anafanya kazi na vifaa vya plastiki kama vile vikombe na mrija ya kupimia. Kuna ramani za karatasi kubwa zikiwa ukutani na mwangaza wa kutosha kutokana na dirisha kubwa upande wa kushoto.

Hili ni shamba la mahindi yaliyo komaa kiyasi. Yenye majani ya kijani na mashuke nanayo anza kuonekana. Mimea imepandwa kwa mstari kwenye udongo Mwekundu ikiashiria kilimo kilicho pangwa vizuri.

Hapa kuna mtu aliyevaa koti la kazi akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Mfumo wa kisasa ya kukamua na kutumia mashine imeungansihwa kwenye ng'ombe na maziwa yanaingia kwenye ndoo kubwa la chuma.

Hapa kuna watu wawili wakiwa ndani ya jengo la kiwanda. Mmoja wao amevaa koti jeupe la mahabara, anaonekana akiyachunga maziwa akitumia kitamba jeupe, mwengine wa pili aliyevaa koti jekundu na suruali ya bluu yuko karibu akimtazama.

Mwanamke huyu ameinama chini na anakamua ngombe ya kahawia, amevaa kofia nyekundu na jersey nyeusi, eneo linajumuisha miti ya mbao iliyoundwa kwa umbo la zizi na ardhi ya udongo liko chini.

Wanaume wawili, wanaonekana wakiosha ng'ombe kwenye sehemu ya kufugia. Mwanaume mmoja, anashikilia na kusugua ng'ombe wa rangi ya kahawia, huku mwingine akimwagia maji kwa kutumia bomba lenye shinikizo. Pembeni kuna ng'ombe mwingine wa rangi nyeusi na madoa meupe.

Hapa kuna kundi la ndizi za rangi ya njano, zilizowekwa kwenye sakafu na ndani ya sanduku la buluu. Ndizi hizi zimejumaa kwa wingi na ziko katika eneo la ndani, lenye sakafu la taili.

Kidole cha mtu kinashika kipande cha ndizi mbichi iliyokatwa. Ndizi hiyo ina maganda kijani na sehemu ya ndani ina rangi nyeupe iliyokauka jambo linaloonyesha kuwa bado halijakomaa. Mandhari ya nyuma inaonyesha ndizi nyingine nyingi zilizo kwenye kundi moja na rangi yake ya kijani.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa iliyoko ndani ya banda kubwa lenye paa la bati. Ng`ombe wengine ni wa rangi nyeusi na madoa meupa, na baadhi yao wana alama za njano masikioni. Mbele ya picha kuna kidimbwi au tanki ndogo la maji ya kunywa kwa ajili ya mifugo. Banda lina nafasi kubwa likiwa na mwanga wa kutosha kutana na muundo wa paa.

Mtu huyu amevaa kofia ya pikipiki na koti nyeusi akimiminia maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani hadi kwenye chombo kikubwa cha plastiki jeupe, vyombo hivi vimepangwa juu ya trela nyekundu yenye magurudumu iliyo nyuma ya gari au pikipiki ya mzigo.

Kuna watu kadhaa wamesimamambele ya jengo lenye maandishi yanayoashiria kuwa ni kituo cha maziwa, wamekusanyika karibu na mashine au sehemu ya kupimia na kugawa maziwa, chini karinu na mlango kuna mitungi ya chuma ya kuhifhadhi maziwa.

Hili ni shada la ndizi zilizoiva zikiwa na rangi ya manjano angavu. Ndizi hizo bado zimeunganishwa kwenye kikonyo cha kijani an zinaonekana tayari kuwa kukuliwa au kuuzwa sokoni.

Mwanamke huyu amevaa koti la kazi la rangi la bluu, buti ndefu jeupe, glavu na barakoa. Akichota maziwa kwenye chombo cha chuma.

Kuna kikundi cha watu wanne katika maonyesho au semina inayohusiana na afya, labda kuhusu ugonjwa wa sukari, kutokana na mabango yanayoonekana nyuma. Mwanamke wa kushoto mwenye nywele za ruster au kusuka amevaa shati la rangi cream , anashika simu na daftari anatazama upande wa kuliaa.

Hapa kuna shamba la migomba lililopangwa kwa mistari na kila mti ukiwa na majani makubwa ya kijani. Baadhi ya migomba ina mashada ya ndizi ambazo bado ni mbichi za kijani. Kuna njia ya udongo katikati ya shamba ikipita kati ya mistari ya migomba.

Ng'ombe kadhaa wako ndani ya banda, wakila majani mabichi. Umepangwa msitari mmoja, kila ng'ombe ana nafasi yake ya kulishia. Sakafuni kuna mifuko mikubwa yenye mandishi ,ikionekana kuwa ya chakula ya mifugo. Banda lina paa lililolinda wanyama dhidi ya mvua au jua.

Hili ni chombo cha chuma chenye maziwa yaliyoganda na kutenganyika na maji ya rangi ya njano, hali inayoweza kuashiria utayarishajinya jibini ,mtindo au maziwa yaliyoharibika .

Hili ni shamba la migomba, ambapo udongo umechimvwa, mashimo kuzunguka mizizi ya miti, mashimo haya yanaweza kuwa ya kuhifadhi maji ya mvua, au kwa ajili ya mbolea na umwagiliaji, ili kuboresha ukuaji wa migomba.

Mtu huyu ameinama akikamua ng'ombe kando ya mti. Akitumia ndoo ya plastiki ya rangi ya blue kukusanya maziwa. Ng'ombe anaonekana mwenye afya na amesimama kwa utulivu. Akiwa amefungua kwa kamba karibu na uzio wa mawe na miti.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe. Wanaonekana wakila majani au chakula kwenye malisho ya banda. Kila ng'ombe ana alama ya utambulisho ya njano masikioni. Mazingira haya yanaashiria ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Hizi ni marobota mengi za nyasi mabichi. yaliyopangwa vizuri ndani ya ghala au sehemu ya kuhifadhia. Nyasi hizo zinaonekana kuwa zimekatwa na kufungwa tayari kwa ajili ya kulishwa mifugo.

Ng'ombe huyu amefungiwa kwenye banda ndogo la kupimia au kukamulia maziwa, mbele yake Kuna kifaa Cha chuma Cha kisasaa Cha kukamulia maziwa chenye bomba jeupe lilounganishwa likiwa tayari kutumika kukamua maziwa kutoka kwa Ng'ombe huyo.

Haya ni manthari ya shamba lenye mimea ya migomba na majani ya kijani kibichi. Kati ya shamba kuna kidungu cha mchwa chenye rangi ya udongo wa kahawia, angani kuna mawingunmweupe yaliyotapakaa kwenye anga ya buluu na nyuma kuna miti ya kijani inayoongeza urembo wa mazingira ya shambani.

Eneo hili ni la nyasi ya kijani kibichi na paa la nyumba lenye rangi nyekundu lililotengenezwa kwa mabati ikionekana upande wa kulia. Kati kati kuna bomba nyeusi au poroji iliyoinama ikaanguka chini karibu na kilima kidogo cha udongo. Nyuma kuna shamba kubwa la migomba ya ndizi.

Watu wawili waliovalia mavazi ya usafi ya rangi nyeupe na barakoa, wanaonekana wakimiminia maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma hadi kwenye mashine ya kuchakata au kupikia. Mashine ina paneli yenye vitupe vya rangi na viashiria vya joto na muda.

Mwanamke huyu anaonekana akipanga mikungu ya ndizi mbichi za kijani ardhini juu ya udongo ya rangi nyekundu, karibu nayo kuna kikapu cha plastiki cha rangi ya buluu na gunia lilowekwa chini nyuma yake kuna mikungu zaidi ya ndizi ikiashiria kuwa ni shughuli ya kuvuna au kuandaa ndizi.

Mwanamke huyu anaonekana anakamua ng'ombe, amevaa suruali ya rangi ya samawati na shati la mikono mirefu la mistari ya kijani na bluu, ameketi kwenye kiti kidogo cha plastiki, huku akitabasamu akimwaga maziwa ndani ya chombo plastiki cha rangi nyeupe.

Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa shati la waridi anaonekana akiwaongelesha kikundi cha watu waliovaa mavazi maalum ya maabara.

Hapa kuna shamba la ndizi lenye safu nyingi za migomba iliyostawi vizuri. Ndizi bado ni mbichi na zimejaa kwenye migomba. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na mwenye rotuba. Hapa ni eneo lenye kilimo cha ndizi kwa wingi ikiashiria shughuli za kilimo vijijini au mashambani.

Ng'ombe huyu amefungwa karibu na mti, mwili wa ng'ombe huyu unaonekana dhaifu, na mifupa yake imejitokeza wazi, ishara kwamba ana utabia mlo ama au ameathirika na ukame ama mgonjwa. Mazingira yanaonekana ni ya ardhi kafu kwenye vumbi na baadhi ya miti kwenye nyuma , Hali ya ng'ombe huyu inaonyesha matezo au ukosefu wa chakula au huduma Bora.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi za kijani bado zikiwa zinaunganishwa kwenye mti wa ndizi. Majani makubwa ya kijani na ya mimea yana ua yanaonekana yakizunguka mkungu huo.

Hili ni eneo la shamba lenye mimea ya migonba. Baadhi ya majani ya migomba yamekauka na kugeuka rangi ya kahawia huku mengine yakiwa bado ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna mandhari ya nyuma yenye miti na uoto wa asili ikionekana kuwa nisehemu yenye mvua ya kutosha na hali ya hewa ya joto.

Ngombe kadhaa wanaoonekana wakila au kutafuta chakula kwenye takataka , takataka hizo zinajumuisha mifuko ya plastiki , makaratasi na mabaki ya chakula, mazingira haya yanaonyesha hali ya uchafuzi wa mazingira na hatari kwa afya ya wanyama kwani plastiki na taka nyingine zinaweza kusababisha madhara mengine kwenye mifugo.

Watu hawa wanafanya kazi ya kukausha au kuchambua mazao katika eneo la wazi. Mazao haya, yanaonekana kama mahindi yaliyomenywa, yameenea juu ya uso wa ardhi au juu ya turubai kubwa, ili yakauke kwa jua.

Huu ni mkungu mkubwa wa ndizi mbichi za kijani kinaninginia kutoka kwenye shina la mgomba. Ndizi zimepangwa Kwenye safu za mchongamano zikionyesha kuwa bado ziko katika hatua na ukuaji na hazijakomaa.

Hapa kuna banda refu la mfugo lenye ng'ombe wa maziwa wa rangi ya nyeupe na madoadoa nyeusi wamesimama kwenye visimba vya kulishia watu wachache wanaonekana wakitembea katikati la banda huenda kuwakagua au kuwalisha wanyama .